Mtu anapokuwa akimchanua chanjo mtu mwingine aliyeketi. Mtu aliyeketi ana sura ya mzee na amevaa barakoa huku mtu anayemchanua akiwa amevaa suruali ndefu na shati jeupe. Wengine wamekaa nyuma wakisubiri, mazingira ni ndani ya jengo lenye rangi ya ukutani na picha zilizopachikwa. Kuna sehemu ya kuhifadhia chanjo karibu na watu hao.

Mazingira ya chumba cha wagonjwa katika hospitali. Mtu mmoja ambaye ni muuguzi au daktari amevaa mavazi ya kinga ya afya pamoja na barakoa na glovu akimhudumia mgonjwa aliye kitandani. Mgonjwa anaonekana ameingizwa katika mashine za kusaidia kupumua. Chumba kimejaa vifaa vya matibabu na kuna vitanda vingine vyenye wagonjwa waliolala.

Watu watatu waliovaa mavazi ya wauguzi na vinyango vya uso wakisogeza mtu aliyefunikwa kitandani kwenye framu ya magurudumu. Hii inahashiria huduma ya afya au mgonjwa akihamishiwa hospitalini au katika kituo cha matibabu.

Mtu mtalamu wa afya amevalia koti la plastiki na barakoa akiwa anampa chanjo mtoto huko kwenye kliniki. Watoto na watu wazima wamekaa nyuma wakisubiri kwa mpangilio ili kupokea huduma za chanjo. Kliniki inaonekana kuwa na watu wengi na inahudumia kwa ufanisi.

Mtu anapokea chanjo labda dhidi ya ugonjwa kama Covid-19 . Mtu anayemchanjua amebarakoa na anaonekana akitoa chanjo kwa mtu aliyeketi ambaye naye amevaa barakoa. Nyuma kuna watu waliokaa katika viti. Wanaweza kuwa wanangojea kupewa chanjo zao au ni sehemu ya kusubiri baada ya chanjo.

Mama kutoka jamii ya wafugaji anazungumza na mhudumu wa afya aliyevaa barakoa, huku watoto waki kaa karibu. Wana onekana waki hudumiwa chini ya mti kwa usajili au uchunguzi wa afya. Hii ina ashria huduma za afya zinazofikishwa kijijini.

Huduma za afya zinapatikana kwa urahisi kupitia kliniki ya kusogea inayotembelea maeneo mbalimbali. Kliniki hii inatoa huduma muhimu kama vipimo, ushauri na matibabu kwa watu waliokusanyika karibu. Njia hii inasaidia kupunguza ada ya kusafiri umbali mrefu kuenda vya afya hasa kwa watu wa vijijini au wenye hali ngumu ya kusafiri.

Gari la kliniki tembezi ya Beth Mugo Cancer Foundation. Gari hili hutumika kutoa huduma za uchunguzi na uhamasishaji kuhusu saratani ya matiti, shingo ya kizazi na ya tezi dume kwa wananchi maeneo ya mashinani.

Mdomo wa mtu mwenye ngozi ya rangi ya kahawia akitabasamu kwa kuonyesha meno yake. Meno yanaonekana safi na mepesi, yakiwa yamepangwa vizuri bila ndoa uharibifu. Kinywa ni wazi na midomo ni ya kawaida, rangi yake ni ya kawaida kulingana na rangi ya ngozi ya mtu huyu.

Mtaalam wa maneno akifanya zoezi la kutoa jino kwa kutumia chombo maalum cha matibabu. Mtu mwenye meno yanayotolewa aka kinywa wazi na anaonekana ameshika pumzi kabla ya jino kutolewa. Mtaalamu huyo amevaa glavu za mpira za kinga za rangi ya bluu ili kuhakikisha usafi na kuzuia maambukizi.

Mtoto mdogo na meno yanayoanza kuchomoza. Meno haya ni ya maziwa ambayo kawaida huanza kuchipuka kutoka umri wa miezi sita hadi mwaka mmoja wa mtoto. Kuona meno haya ni kawaida na ni sehemu ya ukuaji wa mtoto.

Wanafunzi wanne waliovaa vazi la maabara wakifanya mazoezi ya sayansi katika chumba cha maabara. Wanafunzi hao wamevaa barakoa na miwani ya usalama ili kujilinda wakati wa majaribio. Mezani mbele yao imejaa vifaa vya maabara kama vile mitungi ya kupimia, kipimo cha QOF, na vifaa vingine vya kujifunzia.

Chupa ya Steranios mbili asilimia mingi disinfectant ya kiwango cha juu inayotumika kusafisha na kuua vimelea vya magonjwa kwenye vifaa vya matibabu, inaundwa na glutaraldehyde mbili asilimia na ina pH sita. Suluhisho hili linadumu kwa siku 30 na linapatikana katika vifungashio vya lita tano.

Maji yamemwagika barabarani na watu wakijaribu kupita. Kuna mtu wa zima moto akiwa amevaa sare za kazi, anaonyesha kuwa yupo katika operesheni ya kusaidia. Kuna magari na pikipiki wakipita kwa taratibu kutokana na mafuriko. Hali ni ya dharura kidogo na inahitaji tahadhari kubwa kwa wote.

Watu wakisimama kwenye maji mengi yaliyosababishwa na mafuriko katika mtaa wa mabanda, barabara imejaa maji ya tope na baadhi ya watu wanaonekana wakiwa na sura za huzuni na wasiwasi, majengo ya mabati yaliyoharibika yanaonekana pembeni yakionyesha hali ngumu ya maisha na athari za mvua kubwa.

Wafanyikazi wa usafi wakiwa wamevaa mavazi ya kinga ya rangi ya buluu na machungwa wakiendelea na kazi ya kusafisha maeneo yenye takataka. Maandhari inaonyesha uharibifu wa mazingira na nyumba zilizo nyuma huku wahudumu wakitembea kuelekea kwenye eneo ya kazi.

Watu wawili wamevaa viatu vya kuokoa maisha vya rangi ya machungwa, wakifanya juhudi za kuokoa watu waliokumbwa na mafuriko katika eneo la makazi duni. Maji machafu yamejaa na kuzunguka nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao za zamani. Wanaume hao wanatumia vifaa vya msaada na kamba katika juhudi za uokoaji.

Mchakato wa uokoaji wa mgonjwa ambaye anaweza kuwa ameambukizwa na ugonjwa hatari wa kuambukiza akiwa katika kifaa maalum cha kutengwa. Timu ya matibabu imevaa mavazi ya kinga kamili, ikiwa ni pamoja na sindiria za azmati kwani kilibakia kifaa hicho kwenye ndege.

Msitu wenye miti mirefu na nyembamba yenye majani ya kijani. Arthi inaonekana kuwa na matope kidogo mawe na magome. Nuru ya jua inaangaza kwa pole kupitia matawi ya miti ikotoa mwangaza wa asubuhi au jioni.

Vitu vya kinga ya afya vilivyowekwa kwa upole kwa muktadha wa mazingira ya nje. Kofia ya kinga iliyoandikwa 2.5 pamoja na chupa yenye pampu ya rangi ya blue ndani zinasimama kando kwa usafi na ulinzi wa mwili. Mandhari ya asili nyuma yana rangi za kijani na mchanganyiko wa mwanga unaleta hisia ya amani na tahadhari.

Chumba cha ofisi kilichopangwa kwa urahisi. Kuna kabati lenye vifaa vya matibabu, mtego wa taka na dirisha linaloingiza mwangaza. Meza ya kazi na viti vimewekwa kwenye upande mwingine wa chumba huku kuta za chumba zikionyesha maelezo ya afya.

Mgonjwa amelazwa kitandani huku mguu wake ukiwa umewekewa kifaa cha chuma cha kurekebisha mfupa ulioharibika. Mguu umefungwa kwa plastiki ya kimatibabu na kuna mashine ya kusaidia matibabu ya jeraha. Daktari amesimama pembeni akiwa na sare nyeupe na kifaa mkononi.

Mashine ya kitabibu ya kisasa iliyowekwa ndani ya chumba cha hospitali. Ina mwonekano wa rangi nyeupe na buluu ikiwa na nyaya na sehemu za kidijitali. Hii ni mashine ya mionzi inayotumika kupiga picha za ndani ya mwili ili kusaidia katika uchunguzi wa kitabibu. Mashine imeunganishwa na umeme ukutani.

Huduma ya afya ikifanyika. Mgonjwa ameketi na daktari anaandika au kujaza fomu au rekodi za matibabu kwenye dawati. Kwenye dawati kuna karatasi za rangi tofauti na vifaa vya maabara. Mgonjwa anaonekana kuvaa mavazi ya kitamanduni ya rangi nyekundu na suruali ya mchanganyiko wa rangi.

Chombo cha plastiki cha lita tano chenye kinywaji cha rangi ya kijani kibichi kinachoitwa Steranios 2%.Kinywaji hiki ni disinfectant ya kiwango cha juu inayotumika kusafisha vifaa vya matibabu kama vile vya upasuaji endoscopy na vifaa nyeti kwa joto.

Maabara ya afya au sayansi iliyo na vifaa mbalimbali vya maabara. Kwa kuzingatia maudhui, inaonekana ni sehemu juhudi za kuboresha huduma za afya au elimu ya kisayansi.

Kifaa cha kupima sukari kwenye damu cha On Call Plus kimeonyeshwa pamoja na visomaji vya vipimo viwili. Kifaa hiki hutumia tone ndogo la damu huonyesha majibu kwa haraka. Kimeandikwa kuwa kinatoa matokeo sahihi ya plasma glutocen. Kisanduku cha chini kina vipimo hamsini na matumizi yake kwa ajili ya kupima sukari kwenye damu tu.

Boxi la dawa aina ya PANADOL ADVANCE inayotumika kupunguza maumivu na homa. Boxi lina rangi ya bluu na maandishi meupe yaliyoandikwa pain and fever . Dawa hii ina paratitamoli chenye kipimo cha mia tano kwa kila kidonge.

Wachezaji wawili wa voliboli wameruka juu wakigombea mpira karibu na wavu mmoja akiwa na jezi ya kijani na mwingine ya bluu. Mashabiki na wachezaji wengine wakiwa pembeni wakiangalia kwa makini. Mchezo unaonekana kuwa ushindani mkubwa.

Diplokrafeni ni dawa inayotumiwa kupunguza maumivu ya homa na kupunguza kuvimba kwa maarufu maumivu ya kichwa, meno na misuli. Vidonge vinafunikwa kwa sukari ili karahisisha kumeza, inapaswa kuchukulia baada ya chakula ili kuepuka madhara tumboni si salama kwa watu wenye vidonda au matatizo ya vigo. Tafadhali tumia kwa ushauri wa daktari.

Soko la mboga mboga ambapo watu wamekusanyika kununua au kuuza. Hakuna wingi wa majani ya mboga yenye rangi za kijani kibichi zikiwa zimepangwa kwa wingi. Watu wanaonekana wakiwa wamesimama na kukaa nyuma ya meza za mboga, baadhi wakiwa na maski ya kinga.

Chumba cha wagonjwa, labda ni kitanda cha wachini au chumba cha watoto waliobebwa ikizingatiwa kuwepo kwa kitanda kidogo cha plastiki upande wa mbele kulia. Kuna watu kadhaa ndani ya chumba hicho baadhi yao wakiwa wamekaa na wengine wamesimama na kuna watoto au wagonjwa wamelala vitandani.

Mtu mmoja akiwa ameketi na mwingine akiwa anampa huduma ya afya kwa kumchunguza au kupima shinikizo la damu. Wote wawili wamevaa barakoa, inaonyesha umuhimu wa kuchukua tahadhari za afya. Sehemu inaonekana kuwa ni hospitali au kituo cha afya.

Kidonda kidogo kwenye ngozi, kinachoonekana kama tezi ya ngozi yenye umbo la duara, rangi yake ni ya kahawia na inaonekana kidogo kinainama ndani .Inaonekana kidoda hiki kinaweza kuwa ni minyama au mbu aliyekutwa na gozi au inaweza kuwa pia tezi au kidonda kingine cha ngozi kama vile keratosis pilaris au kidonda cha ngozi.

Mtoto mchanga akikopotolewa kidole chake alama ya rangi ya blue au black ishara inayotumiwa kuonyesha kuwa mtoto huyo amepatiwa chanjo. Hii ni sehemu ya Zoezi utoaji damu ni chajo ambayo watoto hupakingaa dhidhi ya Magonjwa mbalimbali kama kipindupindu, surua, polio na mengine.

Watu wakiweza kuwasiliana na kusaidia katika kusafisha mazingira kwa kuweka taka ndani ya mfuko mkubwa wa plastiki. Inaonekana ni shughuli ya usafi au kampeni ya kusafisha mazingira ambapo watu wanashirikiana kuondia taka ziliko ardhini au ardhini mwake.

Mwanaume ananawa mikono kwenye kituo cha kuosha mikono cha umma kilichotengenezwa kwa mitungi ya plastiki ya rangi ya samawati na kijani. Mfanyakazi aliyevalia sare ya kijani na barakoa anasimamia shughuli hiyo kando, kuna mabango ya picha yanayoonyesha kampeni za usafi.

Mtaalamu wa afya anatoa chanjo kwa sindano, kwenye bega la mgonjwa, mgonjwa amevaa barakoa na mkono wake, umefungwa kwa upole ili kuwezesha utaratibu. Mtaalamu anashikilia sindano kwa makini huku akichukua tahadhari zote za usalama.

Mikono inasuguliwa kwa sabuni chini ya mfereji wenye maji yanayotiririka. Kitendo hiki ni sehemu muhimu ya usafi wa mwili na kinga dhidi ya magonjwa. Usafi huu unaimiza tabia bora za kiafya nyumbani au kazini.

Mtub akiwa anasafisha mikono yake kwa sabuni na maji. Mkono wake umefungwa sabuni nyeupe chini ya bomba la maji linalotiririka. Inaashiria hatua ya usafi wa mikono ambayo ni muhimu kwa kuzuia magonjwa na kudumisha afya bora.

Mtu anachukua maji kwenye chombo kikubwa cha plastiki kutoka kwenye bomba la maji la umma. Mtu huyo ana vazi la kinga na mdomoni inaashiria matumizi ya vifaa vya kujikinga kama vile barakoa labda kutokana na hali ya kiafya kama covid 19.Kwenye dirisha la kiberiti kuna mtu mwingine amesimama ndani labda ni mfanyakazi au mlinzi mahali hapo.

Mtu ameketi kwenye nyasi huku akishika mguu kwa maumivu. Huenda ni jeraha la kifundo cha mguu, ana viatu vya rangi ya kahawia vyenye mtindo wa kisasa wa mchezo. Mandhari inaonyesha tukio la wazi kama mazoezi au matembezi.

Mlango huu ni kifaa muhimu kinachotumika katika mchezo wa mpira wa miguu. Mlango huu umeundwa kwa mfululizo wa mizunguko ya chuma iliyopakwa rangi nyekundu, na una neti nyuma yake ambayo hutumika kukamata mpira unapoingizwa.

Mchezo wa mazoezi ya viungo unaonyesha mashine ya gym kwa ajili ya kufanya mazoezi ya misuli ya kifua na mikono. Mashine hii ina kiti cha rangi ya giza na fremu ya chuma yenye rangi ya fedha pamoja na magome ya uzito yaliyowekwa kwenye pipa maalum, inatumika kwa kubana mikono au kushinikiza magome ili kuongeza nguvu na msukumo wa misuli.

Mkono wa mtu aliyevaliwa bandagi nyeupe kwa ajili ya kuunga mkono au uponyaji. Bandaji hio inashiria kuwa mtu huyo anaweza kua ameumia au amepata majeraha labda kutoka na ajali ya upasuaji au hali ingine ya kiafya inayohitaji utunzaji wa kimatibabu.

Mfano wa mguu wa binadamu ulio pinda kuelekea ndani hali inayotokeza kuumia kwenye kifundo cha mguu. Eneo la kifundo limeonyeshwa kwa rangi ya nyekundu hadi ya machungwa kuashiria maumivu, uvimbe au kuvimba kwa misuli, mishipa au tishu za kuunganisha mifupa.

Mimea mingi ya kijani katika mazingira ya asili ambapo kuna majani marefu na vichaka vidogo. Inaonekana ni eneo la msitu au bustani yenye mimea mingi yenye vichaka na matawi mbalimbali.

Mmea wenye majani makubwa ya kijani yenye mwonekano wa laini na mistari mweupe au mnyororo juu ya majani hayo. Majani yana umbo la mviringo kidogo na shina ni nene na mviringo. Mmea huu ni wa aina ya mzoga au malenge.

Mnazi wa ndizi umezaa matunda mengi yaliyokomaa lakini bado ya rangi ya kijani. Majani ya mmea huo yanaonyesha dalili za kukauka na kuharibika, jambo ambalo linaweza kuathiri ukuaji na uzalishazi wa ndizi. Hali ya majani kuanguka au kukauka inaweza kusababishwa na ukame, magonjwa, au upunguvu wa virutubisho katika udongo.